Msichana mrembo anapatiwa huduma ya meno na daktari wa kinywa, akifanyiwa upandikizaji wa moja kwa moja kwenye mfupa wa taya ili kurekebisha jino linalo tofautiana na mengine, hivyo kuboresha uwezo wake wa kutafuna chakula kwa ufanisi zaidi.

Katika jengo la hospitali kuna chumba maalumu chenye kitanda, kinachotumika kuwalazia wagonjwa wanapopokea matibabu mbalimbali, kifaa hicho ni sehemu muhimu ya vifaa vya matibabu, vinavyowawezesha wagonjwa kupumzika na kupata huduma bora katika mazingira safi na salama.

Hospitali yenye vifaa tiba vya kisaa na miundombinu bora, hutoa huduma nzuri kwa wagonjwa. Huongeza usalama wa matibabu pamoja na kurahisisha kazi ya wataalamu wa afya katika kubaini na kutibu maradhi kwa ufanisi.

Wataalamu wa afya wakiwa wamevaa sare rasmi za hospitali na nyuso zao zimefunikwa na barakoa. Wanaonekana wakihudumia kwa uangalifu mkubwa, ndani ya chumba cha hospitali kilichojaa mashine za kisasa. Wanaendesha vifaa hivyo kwa weledi wakitoa matibabu kwa wagonjwa waliolazwa, wakihakikisha usalama na ufanisi wa huduma za kiafya kila hatua.

Katika kambi ya chanjo ,wahudumu wa afya wakihudumia jamii kwa utaratibu. Daktari alimchoma sindano mwanamke aliyeketi kwa utulivu huku akimueleza kwa ufupi umuhimu wa huduma hiyo, na watu wengine wakiwa kwenye foleni wakisubiri kwa nidhamu.

Wahudumu wa afya wakike wakiwa wamevaa sare za kazi kama koti au mavazi maalum safi, wana uwezo wa kutoa huduma bora zaidi kwa wagonjwa. Kwani nguo hizo husaidia kutambua taaluma zao, kudhibiti maambukizi na kuimarisha uaminifu.

Wakiwa wameketi kwenye kitanda cha hospitali, mume na mke wanamtizama mtoto wao mchanga kwa furaha isiyo ya kifani. Mama ambaye amevaa pajama za rangi ya pinki na kofia kichwani, ana tabasamu la upendo na utulivu ikiwa inaonyesha ishara ametoka kujifungua salama, kwenye jengo la huduma za afya na watoto, sasa wanaendelea kusherehekea maisha yao mapya.

Ndani ya chumba cha kisasa cha hospitali, nesi anamwangalia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Akiwa makini anatumia jalada maalum kuandika taarifa muhimu baada ya kuchunguza. Kila hatua inalenga kuimarisha afya ya mtoto katika siku zake za mwanzoni duniani .

Mmea umeota katika ardhi yenye rutuba ambapo majani yake hutumika kama dawa za asili kutibu magonjwa mbalimbali ikithibitisha thamani ya dawa za kienyeji katika afya ya jamii, pia huchangia kuhifadhi mazingira na kutoa virutubisho muhimu vinavyosaidia afya na maendeleo bora ya binadamu .

Papai si tunda la kula tu bali pia lina faida nyingi kiafya, mbegu zake hutumika kama dawa ya asili zikiwa na uwezo wa kutibu na kuzuia magonjwa mbalimbali. Pia ni suluhisho mbadala linaloonyesha umuhimu wa tiba kutoka kwenye mimea.

Mwanamke akiwa pembeni ya shamba amebeba mkoba mkononi, anachuma mmea wa asili unaotumika kama tiba ya maradhi mbalimbali kwa umakini. Anahifadhi mmea huo tayari kwa matumizi ya tiba mbadala.

Katika ardhi yenye rutuba mmea umekua kwa ustawi mzuri na kuchanua maua yenye rangi angavu ya kuvutia. Ambayo si tu ya kupendeza machoni, bali pia yanaweza kutumika kama dawa ya asili, katika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoikumba jamii.

Mimea imehifadhiwa kwenye kikapu cha udongo mimngine ikiwa ndani ya chupa iliyo jaa maji safi, pia katika vikombe vidogo vyenye mfuniko wa mbao, baazi husagwa kwa kutumia kinu na mtwangio wa udongo kisha kuhifadhiwa vizuri, kwanjia hii hutumika katika tiba asili kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili iliyotengenezwa kwa mchanganyiko wa vitunguu swaumu na limao, imehifadhiwa kwenye kichuoa maalumu tayari kwa matumizi, tiba inayotumika kupunguza maradhi mbalimbali kama kikohozi, mafua na maumivu ya koo ikiwa ni suluhisho la kiafya linalotegemewa katika tiba mbadala wa watu wengi.

Dawa zinazotokana na majani ya mitishamba zimehifadhiwa ndani ya chombo maalum na hutumika katika kutibu maradhi mbalimbali kwa kutumia maarifa ya asili yaliyorithishwa kizazi kwa kizazi ili kusaidia jamii.

Dawa za asili zinazotengenezwa kutokana na mmea, aina ya majani au maua, zimekuwa zikitumika kwa vizazi vingi, kutibu magonjwa mbalimbali, vimeaminiwa na jamii nyingi, kutokana na ufanisi wake, na upatikanaji wake kwa urahisi.